Mtiki na Mkoko ni aina moja wapo ya madawa yanayotumiwa na wanaume wengi kuongeza nguvu za kiume. Hili ni mpango maalum wa waganga kulangai wanaume na kuwapokonya pesa zao

Wananchi kutoka kaunti ya Namu, wamerai serikali kufunga biashara zote za waganga. Haya yanajiri baada ya mganga mmoja maarufu kijijini humo, kutoweka na pesa za mteja mmoja, aliyeenda kutafuta msaada kwake.

Wizara ya afya humu nchini imetoa hotuba ya kwamba, idadi ya waathiriwa na ugonjwa wa Covid 19 imeongezeka kwa asilimia ishirini na tano.

kituo cha afya katika jimbo la Samburu. Wamepokea wageni kutoka wizara ya afya. Wageni hao wanatarajiwa kuendeleza kampeni ya chanjo ya measles kwa watoto.

Mwili ya wafu kutokana na ugonjwa wa COVID 19 yasafirishwa katika makaburi ya serikali. Huku maafisa wa afya wakiwa wamejisitiri kwa mavazi Yao rasmi ya kudhibiti mgonjwa hayo kuambukizwa.

Wauguzi wanaendela kupeana huduma za Afya za matibabu Kwa watoto na wajawazito ,watoto hao wadogo ,wanapewa matibabu za matibabu na chakula ili kuboresha Afya yao

Wauguzi katika kitengo cha wajawazito hospitalini humo, wapokea watoto wachanga baada ya kuzaliwa na wajawazito wawili waliotembelea kituo hicho cha afya.

Maafisa kutoka wizara ya Afya nchini wanafanya ukaguzi wa dawa iliyoletwa na shirika la unicef ,madawa hayo yameletwa ili kusaidia wananchi kujikinga magonjwa mbali mbali

Afisa mkuu katika wizara ya afya daktari Patrick Kamotho, akiwa na afisa wengineo waliojisajili katika huduma ya UHC program iliyoandaliwa na serekali na wizara ya afya.

Muuguzi anampa mtoto chanjo, huku mama yake akimshikilia vilivyo. Mtoto huyo anapewa chanjo kulingana na sheria iliyotolewa na huduma ya afya nchini.

Serikali imetoa agizo kwamba katika wiki mbili zijazo, kutakuwa na mpango maalum wa kuchanja watoto chanjo ya aina ya measles kuhakikisha kwamba watoto wadogo wamepata chanjo hiyo katika zahanati za karibu na mji huo.

Maafisa wa afya wanapiga dawa soko moja mjini ili kuhakikisha usafi wa mazingira katika soko hili. Hili ni baada ya wafanya biashara kuweka ombi wao kwamba wangetaka usafi wa soko hilo lizingatiwe.

Daktari anatayarisha dawa kumdunga mgonjwa mmoja kwenye misuli huku wenzake wakiharakisha kuwapokea waathiriwa wengine baadae ya ajali hilo kutokea kwa barabarani iliyoko mkabala na hospitali.

Kuna dawa mbalimbali yamepokelewa katika kituo cha afya, kutoka kwa shirika la huduma la kusambaza madawa KEMSA. Hili ni kutokana na agizo la serikali kwamba KEMSA ihakikishe kwamba madawa zimefika katika zahanati za mjini.

Kampuni ya kutengeneza madawa yafunguliwa kule mjini Kisumu. Kampuni hiyo imetoa taarifa kwamba watashiriki katika kutengeneza madawa kama vile Kirkland, Nordic Naturals, vitamin D source na hata pure ya kunywa ya maji.

Serikali yahimiza kwamba makampuni, shule na maofisi zote humu nchini wahakikishe kwamba wameweka maeneo ya kunawa ili kukabili ugonjwa wa covid 19 isieneze sana nchini.

Madawa ya chanjo ya Covid 19 yamepokelewa nchini. Hili ni baada ya shirika la huduma na kusambaza dawa KEMSA, kutoa taarifa kwamba yamepokea madawa hizo kutoka shirika la umoja wa mataifa la WHO.

Wakaazi wa kitongomji wa Turkana wameendelea kukumbwa na tatizo la maji safi ya kunywa. Haya yanajiri baada ya ukame mkubwa kutatiza juhudi zao ya kupata maji safi mjini humo.

Vifo kutokana na kuporomoka kwa manyumba haya yamezidi mia moja. Hili ni baada ya taarifa iliyotolewa n wizara ya afya wakizisema kwamba maporomoko hayo yameeneza vifo vya watoto na watu wazima.

Wanafunzi katika chuo hicho wamefaidika kwa tanki iliyoletwa na kampuni ya Hopecare, tanki hiyo ililetwa kuweza kuweka maji itakayo wasaidia wanafunzi wale kujikimu ya kunywa.

Mwathiriwa mmoja wa ugonjwa wa covid-19 apokea chanjo kutoka kwa daktari ambaye tayari wamekita kambi katika soko hilo kuwachanja wanakijiji wote ili kuhakikisha kwamba ugonjwa wa covid-19 haujaenea kwa sana.